Hili ni duka la nguo, ambapo nguo hizi, zimepangwa kutumia kitundikio cha nguo, pia kuna kibao, kilichoandikwa shilingi hamsini kumaanisha hiyo ndiyo bei ya nguo hizi, tunaona wateja wakiwa ndani wakichagua nguo hizi za kupendeza.

Hili ni duka la manguo linalouza nguo tofauti tofauti. Kuna shati na koti yaliyopangwa kwenye kiango na chini pia ni suruali zilizopangwa kwa utaratibu. Kuna picha za mtindo juu yake

Hili ni duka la nguo, sehemu ya marinda. Marinda haya yamepangwa vizuri kutumia kitundukio cha nguo. Pia, kuna kibao juu ambacho ni shilingi hamsini, kumaanisha marinda haya yanauzwa kwa bei nafuu.

Hili ni duka la kuuza manguo linalojulikana kama Mirosa. Duka hili lina nguo ya kupendeza kama vile marinda yaliyowekwa kwa sanamu ya kujaribia.

Hili ni duka la nguo linalouza nguo tofauti tofauti kama vile shati na koti zilizopangwa kwa kiango na pia viatu vya aina mbali mbali.

Hili ni aina la duka la nguo, duka hili huuza nguo tofauti tofauti kama vile, shati, suruali, kofia na viatu, juu ya duka hili, lina muundo wa jasi, na taa, la aina la tasi.

Hili ni duka la kuuza manguo, sehemu ya vifaa vya mitindo. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile miwani ya jua, mikufu, vipuli, vipochi na hata viatu.

Duka hili ni la kuuza manguo. Duka hili huuza bidhaa tofauti tofauti kama vile nguo, vipochi, viatu. Pia kuna sanamu wa kuonyesha nguo ili kuvutia wateja kununua nguo hizi.

Hili ni duka la manguo duka hili linauza nguo mbali mbali kama shati, sketi na marinda. Nje ya duka hili kuna sanamu za kujaribia zilizo valishwa nguo za kupendeza.

Hili ni duka la manguo linalojulikana kama Woolworths. Duka hili lina muundo wa kupendeza, milango yake ni ya vioo na pia ndani wako na rinda za kupendeza sana.

Hili ni duka la nguo, ambalo huuza bidhaa tofauti tofauti, kama vile, mashati, na viatu, vya wanawake, aina ya visigino, duka hili pia lina mvutio mzuri na pia upangaji wake umepangwa kwa utaratibu.

Hili ni duka la nguo. Nguo hizi zimepangwa kutumia kiango. Nguo zenyewe zinapendeza na zenye rangi na mishono tofauti tofauti na ya kipekee.

Hili ni duka la nguo linalouza nguo tofauti tofauti. Kuna shati zilizopangwa kwenye kiango, chini ni suruali zilizokunjwa vizuri na pia kuna viatu.

Hili ni duka la nguo. Nguo hizi zimevalishwa kwenye sanamu ya kujaribia, na zimewekwa nje, ilikuvutia wateja, waje wanunue, marinda haya marembo sana.

Hili ni duka linalouza viatu. Viatu hivi ni vya rangi mbali mbali na pia ukubwa tofauti tofauti vilivyopangwa kwa kiango.

Hili ni duka la vifaa vya urembo, kama vile, pete, saa, mkufu, bangili, na hata manukato. Juu ya duka hili, ni balbu za taa, zilizopangwa vizuri, ilikuleta mwangaza mahali hapa.

Hili ni duka la kuuza manguo, manguo yanayouzwa kwa duka hii, ni suti na shati, pia, kuna kisafishaji cha utupu, cha kusaidia, kufanya usafi mahali hapa, na pia wako na asilimia hamsini ya offers ya nguo.

Hili ni duka la nguo. Duka hili linauza mabegi yenye rangi na miundo tofauti. Pia kando kuna korti ndefu za kijani kibichi zilizopangwa kwa utaratibu.

Hili ni duka la manguo linalouza nguo tofauti tofauti. Kuna suruali zilizopangwa kwenye kitundukio cha nguo, na zenye rangi tofauti tofauti , pia kuna vipochi vya kupendeza na kuna makoti yaliyopangwa hapo kando.

Hili ni duka la kuuza viatu. Kuna viatu vya aina mbalimbali kwenye duka hili kama vile viatu vya kamba na pia vya rangi tofauti tofauti.

Hili ni duka la kuuza manguo. Duka hili linauza nguo tofauti tofauti za watoto na watu wazima. Pia nguo hizi zimepangwa kwa utaratibu kutumia kiango.

Hili ni duka la manguo .Duka hili limepangwa kulingana na nguo tofauti zinazouzwa. Kuna aina mbalimbali ya manguo kwenye duka hili kama vile mashati, suruali ,mikoba. Na pia kuna sehemu ya chumba cha kubandilishia ama cha kupima manguo.

Hili ni duka la manguo. Duka hili linauza marinda za kupendeza pendeza na rinda hizi, zimevalishwa kwenye sanamu ya kujaribia. Pia rinda hizi ni za rangi tofauti tofauti, kweli zinapendeza.

Hili ni duka la kuuza manguo. Duka hili linauza manguo za wanaume kama vile shati na viatu. Kando, tunamuona sanamu wa kujaribia nguo aliyevalishwa vizuri na anapendeza.

Hili ni duka la manguo ambalo huuza manguo tofauti tofauti, kama vile kofia, marinda, makoti na sketi. Pia duka hili huwa na kategoria mbali mbali ili kusaidia wanunuzi kuchagua kwa urahisi.

Hili ni duka la kuuza manguo sehemu ya watoto. Manguo haya ni ya rangi tofauti tofauti na yamepangwa kwa utaratibu kutumia kiango. Pia bei yake ni mia nne peke yake.

Hili ni duka la manguo linalojulikana kama Budget Wear . Nje ya duka hili tunaona nguo nzuri zimepangwa na pia mlinzi yuko mlangoni. Kando ya duka hili tunaona mwanasarakasi ambaye anajaribu kushawishi mteja aingie ndani ili aweze kununua manguo.

Hili ni duka la watoto. Duka hili, huuza bidhaa tofauti tofauti za watoto, kama vile nguo na wanaserere. Kwa mlango wa duka hii, tunamuona mlinzi akilinda duka hili.

Duka hili ni aina la duka la manguo, kwa duka hili tunaona kwamba wamezingatia na kuuza nguo za wanaume peke yake. Kuna shati, viatu na pia suti. Limepangwa na mpangilio taratibu.

Hili ni gari aina la Mark X, gari hili ni la rangi ya nyeusi na kijivu. Pia sahani ya nambari yake ni KBV 949E.

Hili ni gari, ambalo limeegeshwa mahali pakuegesha magari, gari hili, ni la aina la Honda, na rangi yake ni ya rangi nyeusi, pia nambari ya sahani, ni, KCS.

Hili ni gari aina la Subaru Forester. Gari hili limeegeshwa mahali pa kuegesha magari na ni la rangi ya nyeupe na nyeusi. Nambari ya sahani yake ni KCE mia tisini, mia nane na mbili P.

Hiki ni kituo cha YouTube, ambacho kinaonyesha, safari ya mazishi ya mtoto Ariana. Kinaonyesha, kutumia mkondo wa moja kwa moja, na kuna watu ishirini na saba wanatazama.

Hili ni gari aina ya Subaru Forester , gari hili, ni la rangi ya, damu ya mzee, na nyeusi, pia sahani ya nambari ya gari hili, ni KCW 564G.

Hili ni gari aina la Prado, gari hili huwa na muundo wa kipekee. Huwa na tairi hapo nyuma ya gari na pia ngazi na mahali pa kufungia mizigo.

Hili ni gari, gari hili ni la rangi nyeusi, pia gari hili huwa na nafasi kubwa sana, sana sana gari hili huwa ni la kuendesha wageni, ili kuonyesha wanyama.

Haya ni magari yaliyowekwa mahali pa kuegesha magari. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti kama vile Toyota na Subaru. Pia ni ya rangi tofauti tofauti kama nyeusi na kijani. Tunawaona pia watu wenye mazungumzo, wakiwa kando ya magari haya wakiongea.

Hili ni gari, lilioegezwa kwenye kitengo cha maafrika ya magari, gari hili, linaonekana kuwa nze, saa zingine magari haya, hutengenezwa, ili kuuzwa tena upya, kwa bei nafuu.

Hili ni gari aina ya matatu yenye rangi ya jivu. Gari hili limeegeshwa kando ya msitu, na kando, ni miamba na nyasi yanayopendeza sana.

Hili ni gari aina ya Mercedes Benz. Gari hili huwa la bei sana na rangi yake ni nyeusi. Sahani ya nambari yake ni KAG 528U.

Huyu ni muuzaji magari anayepatilishia mnunuzi wa gari funguo la gari lake. Mnunuzi huyu anachukua funguo hiyo akiwa na tabasamu usoni mwake.

Gari hili ambalo limeegeshwa mahali pa kuegesha magari ni la aina ya Honda Stream. Gari lenyewe ni la rangi ya nyeusi na pia sahani ya nambari yake ni KCS.

Huu ni mchoro wa magari ambayo huuza magari tofauti tofauti .Kwenye mchoro wa magari huu kuna magari ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na rangi ya bluu.

Hili ni gari aina la matatu. Gari hili limeegeshwa kando na ni la rangi ya kijivu na nyeusi. Nambari ya sahani yake ni KCN 709X.

Hapa ni kwenye maafrika ya magari. Tunamuona muuzaji wa magari huyu akijaribu kushawishi wateja wanunue gari hili la kupendeza la rangi ya buluu

Hili ni gari lililoengeshwa mahali pa kuengesha magari. Gari hili ni haina la Honda na pia rangi yake ni nyeusi. Nambari ya sahani yake ni KCS.

Hili ni gari lililoegeshwa mahali. Gari hili ni aina la Subaru lenye rangi nyeusi na nambari ya sahani yake ni KCQ 052X.

Hapa ni pahali pakuegeza magari, magari haya, ambayo ni ya rangi, ya kijivu, na rangi nyeupe, yameegezwa hapa, kwa madhumuni ya usalama, na pia, kupata, kivuli,

Hili ni gari dogo aina la Passo , gari hili limeegeshwa kando ya kituo cha petroli, ya kampuni ya Astrol, gari hili, ni nyeusi kwa rangi na pia lina mwonekano mzuri.

Hili ni soko la matunda aina ya matikiti maji. Matikiti maji haya yamepangwa vizuri na pia kuna yaliyokatwa katikati ili kuweza kuvutia wateja kuweza kununua matikiti maji haya.

Hili ni soko. Soko hii inauza nguo aina ya mitumba. Nguo hizi huwa ni nguo ambazo zimevaliwa lakini ziko bado kwa hali nzuri na kuuzwa kwa bei nafuu.

Hii ni aina ya soko ambayo huuza bidhaa tofauti tofauti kama vile nyanya, mandizi, maembe, vitunguu saumu na pia maharagwe. Soko hili, hutusaidia sana kwa ujenzi wa taifa na pia kupatia watu ajira.

Hi ni aina ya soko inayouza bidha tofauti tofauti kama vile parachichi, machungwa, paipai, mananasi, pia tunona wauzaji wa soko hii ambao ni wamama wanaouza ili kupata riziki yao ya kila siku.

Hili ni soko ambalo huuza bidhaa aina mbalimbali kama vile pilipili, vitunguu, mandizi, dhania, mahindi na vitambaa vya kichwa.

Hili ni duka la kitamaduni linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile uteo, sanamu za wanyama tofauti kama tembo, twiga na hata punda milia.

Hili ni soko la kitamaduni. Kwenye soko hili wanauza bidhaa za kupendeza sana za aina ya shanga kama vile vikapu vya shanga, mkufu pamoja na bangili.

Hili ni soko la matunda linalouza matunda tofauti tofauti kama vile maembe, mandizi, karakara, machungwa na pia kuna mteja anayechagua matunda ya kununua.

Hili ni aina la soko ambalo huuza bidha tofauti tofauti kama vile viazi tamu, mbaazi za kijani, vitunguu na pia viazi. Tunaona pia wanunuzi wakiwa tayari kununua vitu wanavyohitaji sokoni.

Hili ni soko linalouza vifaa vya urembo vya kitamaduni. Kuna bidhaa tofauti tofauti kama vile mikufu na vipuli vya shanga.

Hili ni soko ya manguo aina ya mtumba. Kijana huyu, aliyeekelea suruali begani, anauza nguo zake za mitumba, aina ya suruali, huku akiziwekelea juu ya gari lake la gurudumu.

Hili ni soko ambalo sana sana huuza vitu vya nyumba. Soko hili bidhaa vyake kwa wingi huwa vitu vya plastiki. Soko hili huwa na vitu kama vikombe, sahani, visu, ndoo, pamoja na beseni.

Hili ni soko linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile matunda na mboga. Kuna nanasi, pilipil hoho, pilipili kali, limau na hata tangawizi.

Hili ni duka linalouza bidhaa za kitamaduni. Kuna viatu vinavyotengenezwa na ngozi na pia picha za ukuta zenye ramani ya Kenya na Afrika.

Hili ni soko linalojulikana kama Kikuyu Modern. Soko hili ni la gorofa na pia huuza bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga.

Hili ni soko, linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile, karoti, nyanya, vitunguu, pilipili hoho, na pia, kando yake, tunaona, kuna duka, la manguo.

Hili ni soko linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile: nyanya, dania, vitunguu, pilipili hoho, limau na vitu vingine mbali mbali.

Hili ni soko, ambalo linauza viungo mbalimbali, kama vile, bamba ya kari, mdalasini, pilipili ya kusagwa, iliki na pilipili manga.

Hili ni soko linalojulikana kama Kenyatta. Nje ya soko hii kuna mkokoteni, ambao umejaza mitungi maji, na pia wapita njia wakipita. Soko hii hua na biashara tofauti, tofauti.

Hili ni soko, ambalo huuza bidhaa mbalimbali, kama vile, tango, pilipili, limau, ndimu, nyanya, viazi tamu na karoti.

Hili ni soko ambalo huuza bidhaa tofauti tofauti. Kuna matunda kama vile, mandizi, matikiti maji, machungwa, maembe, mananasi na pia kuna tangawizi.

Soko hili, ni soko la utamaduni wa kiafrika linalouza bidhaa tofauti tofauti. Kuna ngozi ya ng'ombe, pembe za ndovu na michongo na sanamu tofauti tofauti za kiafrika.

Hili ni soko linalouza matunda ya parachichi. Matunda haya yako kwa wingi na pia wanunuzi wanapita wakiziangalia huku wakidondoa mate.

Hili ni soko ambalo huuza viatu telezi. Viatu hivi vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri na pia viko na rangi tofauti tofauti. Viatu hivi pia huwa na magurudumu

Hili ni soko linalouza bidhaa za kitamaduni, linauza vitu kama vile mikufu ya shanga na pia mishipi ya ngozi. Kando ni muuzaji akijaribu kushawishi wanunuzi waweze kununua bidhaa hizi.

Hii ni aina ya soko. Soko hii huzingatia sana sana kuuza vita za kitamaduni kama vile shanga, pochi za makonge na pia picha za wanyama. Wanunuzi hukuja kutoka sehemu mbalimbali kununua vitu hivi vinavyovutia.

Hili ni duka ambalo huuza bidhaa tofauti tofauti za kitamaduni. Duka hili huuza vitu kama michongo ya wanyama kama vile twiga, punda milia na ndege kama chiriku. Pia duka hili liko na vikapu vya makonge.

Hili ni soko la viungo ambalo huuza viungo za kusagwa mbali mbali kama vile bamba ya kari, mdalasini, pili pili ya kusagwa, iliki na pili pili manga. Viungo hivi husaidia chakula kunukia na kuonja vizuri.

Hili ni soko, ambalo huuza bidhaa tofauti tofauti, kama vile : mchicha, viazi, ndizi, dhania, nyanya na vitunguu. Soko hili hutusaidia sana, kwa sababu vitu hivi hutoka kwenye shamba moja kwa moja. Kwa hivyo ni vitu vilivyo na afya.

Hili ni ghala lililojazwa na mandizi. Ghala hili husaidia kuekeza mandizi haya ili baadaye kuuzwa kwa soko tofauti tofauti kwa bei nafuu.

Hii ni nyumba aina ya gorofa, nyumba hii ina muundo wa kisasa madirisha yake ni ya vioo na pia nje kuna mahali pa kuegesha magari na bustani ya maua.

Hii ni nyumba ya kukodisha ya kampuni ya NW Realite . Wameweka bango lao ambalo linaonyesha nambari ya simu na pia unaweza kupiga ili kuomba maelezo kuhusu jengo hilo.

Hili ni nyumba linalo kodishwa, nje ya jumba hili, tunaona bango kubwa linalo onyesha tangazo ya nyumba zinazo kodishwa ukubwa wake na nambari ya simu, pia nje ya jumba hili tunaona kuna biashara tofauti tofauti.

Hili ni tangazo la mali isiyohamishika. Kwenye tangazo hili kuna nambari ya simu na pia aina ya kazi tofauti tofauti ambayo unaeza weka ukikodisha kiwanja hiki.

Hili ni nyumba la kukodisha. Nyumba hii ni aina ya ghorofa moja, madirisha yake ni makubwa na imepakwa rangi nyeupe. Nje ya nyumba hii ni kiwanja kikubwa ambacho kinaezatumika kuegeza magari ama kubarizi.

Hili ni jumba la kukodisha, jumba hili linajulikana kama The Priory. Pia jumba hil, liko na bango kubwa linaloonyesha majumba yanayokodishwa na pia nambari ya simu ya kuwasiliana nao.

Hiki ni kiwanja cha kujengea. Kiwanja hiki kina muonekano mkubwa sana na pia kiwanja hiki hutumika sana sana kwa watu wanao wanataka kujenga manyumba yao ya kuishi ama majumba ya kukodisha.

Hili ni nyumba la kukodisha, nyumba hili ni la ghorofa moja lililojengwa na matofali na madirisha yake ya vioo ni makubwa sana. Nje ni kiwanja kilichopandwa nyasi zinazopendeza.

Hili ni bango la tangazo la Hayat Heights. Nyumba hizi bado zinaendelea kujengwa na ni la vyumba viwili vinauzwa kwa milioni nane na pia iko na malipo kwa muda wa miezi thelathini. Kuna nambari ya simu ili kusaidia kuwasiliaina nao.

Hii ni nyumba ya kukodisha ya ghorofa tatu, nyumba hii, ni yakupendeza, na liko na lango nzuri, ya rangi, ya jivu, nje pia, unaeza ekeza magari, manake kuna pikipiki iliyoegezwa hapo, pia nyumba hii, iko kando na barabara.

Hili ni jengo la kukodisha. Jengo hili ni la rangi ya zambarau. Kwenye ukuta wa jengo hili, kuna bango kubwa lililoandikwa nambari ya simu, na pia vyumba vinavyokodishwa kwenye jengo hili na ukubwa wao. Pia jengo hili linaonekana kuwa lipo karibu na barabara.

Hili ni jumba la kukodisha. Jumba hili ni la ghorofa na wenye muundo wa kisasa. Umeundwa na muundo wa kutumia vioo na pia umezingirwa na ukuta, na uko karibu na barabara.

Hili ni bango la tangazo, la kampuni ya Symphony Residence Lavington. Bango hili, linaonyesha kwamba, manyumba haya yanauzwa kwa alfu arubaini dola na pia kuna nambari ya simu, ya kuwasiliana nao.

Hili ni jumba la kukodisha ambalo huwa husaidia wanabiashara kwa kuegeza biashara zao kwa hivi vyumba vya kukodisha. Jumba hili unawezaeka biashara tofauti tofauti kama vile: duka, kinyozi na pia huwa na mahali pa kuegesha magari.

Hili ni jumba la kukodisha. Nje ya jumba hili kuna biashara tofauti tofauti kama PSE, duka la kubuni mambo ya ndani na pia kuna duka la vifaa.

Hii ni nyumba ya kuuza. Nje ya lango ya nyumba hii ni bango linaloonyesha nyumba inayouzwa na pia nambari ya simu ya kuwasiliana na anayeuza nyumba hii.

Hiki ni kiwanja nyuma ya nyumba. Kiwanja hiki kina shamba ndogo lililopandwa mimea kama vile sukuma. Pia kuna nyasi zimepandwa na pipa la maji na pia kuna mahali pa kuanikia nguo.

Hizi ni nyumba za kukodisha aina ya makazi ya jamii. Nyumba hizi, ndani ya kiwanja hiki, huwa na vitu kadha wa kadha kama vile bwawa la kuogelea na uwanja wa michezo wa watoto.

Haya ni majumba ya kukodisha yaliyo aina ya mali isiyohamishika. Majumba haya hukodishwa kwa bei tofauti tofauti kulingana na ukubwa wa manyumba hayo.

Jumba hili ni la kukodisha aina ya mali isiyohamishika. Jumba hili pia liko na biashara tofauti tofauti kama vile shule ya kuendeshea magari na pia duka la dawa.

Hili ni jengo la kukodisha. Jengo hili ni la ghorofa na refu sana. Kupanda jengo hili, utahitaji lifti. Pia jengo hili linapendeza kwa sababu limepakwa rangi ya kijivu, nyeupe na manjano.

Hili ni nyumba la kukodisha. Nyumba hili ni la ghorofa mbili na limepakwa rangi ya nyeupe na machungwa. Nje, ni bustani ya kupendeza iliyopandwa maua na hata mgomba wa ndizi.

Hili ni nyumba la kukodisha la ghorofa moja. Limepakwa rangi ya nyeupe na buluu. Madirisha yake ni makubwa ya vioo na nje ya nyumba hili ni kiwanja cha kokoto.

Hili ni nyumba la kukodisha. Nyumba lenyewe ni la ghorofa. Nje ni lango lililo na bango linaloonyesha nambari ya simu, ili kuweza kuwasiliana na mwenye nyumba hii.

Hizi ni nyumba za ghorofa aina ya muundo wa kisasa. Nyumba hizi zinapendeza na pia zimejengwa kwa utaratibu. Kiwanja cha nyumba hizi, kimewekwa matofali na kuna bustani iliyopandwa miti na maua yakupendeza.

Hili ni nyumba la kukodisha. Nyumba hili ni la kisasa na la ghorofa .Limezingirwa na uzio wa mawe na pia liko kando ya barabara.

Huu ni muundo wa jikoni ya kisasa. Ndani ya jikoni hili, kuna madirisha ya vioo, kuna toti mbili, kuna mwanga jikoni, kuna makabati ya jikoni na pia jiko la stima.

Hili ni jengo la kukodisha , jengo hili likona lango nyeusi na juu waya wa miba. Nje ya lango hili kuna nambari ya simu, ili kukusaidia kuwasiliana kwa urahisi na anaye kodisha nyumba hizi.

Hii ni nyuma ya kukodisha. Chini ya roshani ya nyumba hii ni bango inaloelezea ukubwa wa nyumba hii na nambari ya simu ambayo unaweza kupiga ili kuwasiliana na mwenye nyumba.

Jumba hili ni jumba la kukodisha, jumba hili lina mwonekano mkubwa maanake lina ghorofa sita, nje ya jumba hili kuna biashara tofauti tofauti kama vile, kama vile hospitali inayoitwa pendo. na pia, duka la kubuni mambo ya ndani inayojiita chira's interiors .

Hii ni duka kuu, sehemu ya uchinjiaji wa nyama. Sehemu hii, huuza nyama mbalimbali kama, kuku, mbuzi na ngombe. Huwa na mhudumu wa kukusaidia kuchagua nyama, na kukatakata.

Hili ni duka kuu kwenye sehemu ya mayai. Mayai haya yamepangwa na tray tofauti tofauti kulingana na mayai unayotaka. Pia mayai haya yanauzwa kwa bei tofauti tofauti.

Duka hili ni aina la duka kuu. Duka hili huuza bidhaa tofauti tofauti kama vile korosho, njugu, maharagwe, mahindi na vitu vingineyo mbalimbali.

Hili ni duka kuu, ambalo huuza bidha tofauti tofauti . Seksheni ya duka hili ni la mafuta, kama vile mafuta ya mwili, mafuta ya nywele na mafuta mbali mbali. Mafuta ya Johnson’s na Vaseline.

Hili ni duka kuu sehemu ya mayai na mikate. Kwenye sehemu hii, mikate imepangwa kulingana na ukubwa wake na pia mayai yamepangwa kwa utaratibu mzuri ndani ya trei.

Hili ni aina la duka kuu linalojulikana kama Bata. Duka hili huzingatia sana sana kwa uuzaji wa viatu kama vile viatu vya shule. Pia kando tunaona kuna kiti cha kukalia na chombo cha kupima miguu ili kupata kiatu sawa kinacho kutosha.

Hili ni duka kuu sehemu ya mikate. Mikate haya yamepangwa kulingana na ukubwa wake na pia kampuni tofauti tofauti na bei mbalimbali.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa za watoto. Duka hili liko na bidhaa tofauti tofauti kama vile: nguo, nepi na hata wanaserere.

Hili ni duka kuu sehemu ya soda na sharubati. Kuna soda aina mbalimbali yenye kampuni tofauti na pia sharubati zilizopangwa kwa jokofu ili kusaidia ziwe baridi.

Hili ni duka kuu, la kampuni la QuickMart , duka hili, hufunguliwa masaa ishirini na nne, pia nje, kuna mahali, pa kuegesha magari, na kuna magari yaliyoegeshwa, mahali hapa.

Hili ni duka kuu sehemu ya nyama. Nyama hizi ni za aina mbali mbali kama vile kuku na ng'ombe. Zimepangwa kulingana na kilo utakayo nunua.

Hili ni duka kuu, sehemu ya huduma kwa wateja. Kuna mhudumu mwanamke ambaye amesimama hapo, akifanya kazi yake. Kando, tunamuona mlinzi, pia duka la viatu.

Hili ni duka kuu linalojulikana kama kafo. Duka hili huwa na vifungu tofauti tofauti vilivyopangwa na bidhaa mbalimbali, pia duka hili huwa na wahudumu wa kukusaidia kama unahitaji usaidizi wowote.

Hili ni duka kuu linalojulikana kama Carrefour. Duka hili huwa linafanya masaa ishirini na nne. Nje ya duka hili kuna walinzi na pia nafasi ya kuegesha magari.

Hili ni duka kuu sehemu ya matunda. Kunauzwa matunda mbalimbali kama vile tufaha na machungwa. Yamepangwa kwa utaratibu na kando yake ni kampuni tofauti tofauti za sharubati.

Hili ni duka kuu sehemu ya majani, kahawia na chokoleti. Bidhaa hizi ni za kampuni tofauti tofauti na pia bei mbalimbali.

Hili ni duka kuu ambalo huuza bidhaa tofauti tofauti. Ndani ya duka hili tunaona baadhi ya matunda kama tufaha na pia gari la ununuzi ambalo limejaa bidhaa kama, kikaanga cha hewa.

Hili ni duka la kitamaduni, duka hili linauza bidhaa tofauti tofauti kama vile, vipochi vya vitenge, mkufu wa shanga, na pia, wanyama wa sanamu.

Hili ni duka kuu ambalo huuza bidhaa tofauti, tofauti, kuna mhudumu anapita na kando kuna soda zinazouzwa kwa shilingi mia moja thelathini na tano pia kuna mitindi, ya kampuni tofauti tofauti.

Hili ni duka kuu sehemu ya matunda na mboga. Kuna bidhaa tofauti tofauti kama vile nyanya, viazi, karoti, vitunguu. Pia kuna matunda kama mandizi na machungwa.

Hili ni duka kuu. Ndani ya duka hili, limepangiliwa kwa utaratibu. Kuna bidhaa tofauti tofauti, kama vile: soda, biskuti. Pia chini yake, kuna boksi lililowekwa hapo kando.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa tofauti tofauti, kando ya duka hii ni sehemu ya juisi za kampuni tofauti tofauti. Pia tunaona ndoo zilizopangwa kwa utaratibu hapo mbele.